Eneo la kuhifadhi na kutoa hela maarufu kama 'ATM' likiwa ni eneo linalotumia njia ya kisasa ya kuhifadhi na kutoa hela, njia ambayo huhakikisha usalama wa mteja asiweze kupoteza hela zake kirahisi.

Moja ya gari lililokuwa katika mauzo, ikiwa muuzaji ameliacha wazi kuruhusu mteja aweze kuliangalia ndani, hali ambayo inamuwezesha mteja kutambua ubora wa gari hilo, kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Magari ambayo yanauzwa na mfanyabiashara ambapo yamewekwa katika eneo moja la wazi na kupangwa kwa mstari yakisubiri wanunuzi watakao kuja kwa ajili ya kununua magari hayo kupitia bei iliyopangwa na mfanyabiashara.

Moja ya duka la mauzo ya magari ambalo, linauwepo wa magari ya kampuni tofauti tofauti. Ikiwa ni moja ya njia ya mfanyabiashara katika kutanua wigo mauzo kwa mteja na kupelekea mfanyabishara kujiingiza kipato kwa wingi kutoka kwa wateja wake.

Duka la mauzo ya magari lenye maandishi ya matangazo ya kampuni mbalimbali ikiwa "NISSAN" ni moja ya majina hayo ambapo, mfanyabiashara anakabidhi gari kwa mnunuzi ambaye alifika dukani hapo kuchagua gari kwa ajili ya matumizi yake.

Kikapu ambacho kimetengenezwa kwa ustadi na kunakshiwa kwa maandishi mbalimbali, ikiwa kimeandaliwa kwa ajili ya kukusanya sadaka za waumini wanaoenda kanisani kupata mafunzo ya kiroho, hali ambayo huwasaidia kuwajenga kiimani.

Duka la maziwa ambalo lina uwepo wa picha mbalimbali za matangazo, zinazotumika kutoa maelekezo kwa mteja juu ya matumizi sahihi ya kinywaji cha maziwa, ambacho huwa na mchango mkubwa katika afya ya binadamu, kwa kuongeza vitamini mballimbali vinavyosaidia ukuaji.

Duka la maziwa lenye uwepo wa maandishi mbalimbali ya matangazo, ikiwa muuzaji yuko ndani ya duka lake akimuhudumia mteja ambaye yuko nje ya duka akisubiri bidhaa hiyo ya maziwa, ambayo imekuwa na manuufaa makubwa katika mwili wa binadamu, kwa kuongeza vitamini mbalimbali, ikiwa protini ni moja ya vitamini viongezwavyo na bidhaa hiyo.

Duka la maziwa lilosheheni maandishi ya rangi mbalimbali zinazomvutia mteja na kusaidia kutambua uwepo bishara ya maziwa katika duka, ambapo humpelekea kwenda kufanya manunuzi kwaajili ya matumizi .

Duka la uuzaji wa maziwa lililokuwa na watu wa rika tofautitofauti, wakiwemo vijana na wazee walioshika vikombe vya maziwa, wakiwa wamekaa katika meza moja wakifurahia kwa kugonganisha vikombe vinavyothibitisha utayari wa kunywa bidhaa hiyo ya maziwa.

Moja ya duka la mauzo ya maziwa likiwa limepokea maziwa yaliyoletwa na pikipiki, yakiwa yamehifadhiwa katika mitungi ya chuma inayofanya yasimwagike. Ambapo maziwa yameshaandaliwa kwa ajili ya mauzo kwa wateja, hali ambayo inafanya muuzaji kujiingizia kipato.

Mfanyabiashara akiwa ndani ya duka lenye pakiti nyingi zilizotumika kuhifadhi makopo yenye maziwa, ambapo zimepangwa kwa mpangilio katika duka ikiashiria zipo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Moja ya duka la manunuzi lililosheheni bidhaa ya maziwa ambapo mtoto anazunguka kuangalia bidhaa itakayomfaa kwa ajili ya matumizi. Pia inaaminika maziwa yamekuwa na faida kubwa kwa watoto katika kuongeza virutubisho muhimu katika mwili, kama vile Protini, ambayo husaidia ukuaji wa afya ya akili na mwili.

Duka lenye uwepo wa bidhaa mbalimbali za maziwa, yaliyopimwa na kupangwa katika makundi mbalimbali, ambapo mwanafunzi anaangalia ni aina gani ya maziwa atakayoyatumia kutokana na ujazo uliyopimwa.

Moja ya duka lenye uwepo wa watu wengi wanaosubiri huduma ya maziwa, ikiwa mfanyabiashara amezingatia duka lake, kwa kuweka mabango yenye maelezo, na picha inayoelezea aina ya bidhaa iuzwayo dukani hapo .

Moja ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa limejengwa kwa miundo mbinu bora na ya kisasa ambapo mfanyabiashara ameweka bango linalotambulisha bidhaa yake na aina za maziwa zinazopatikana katika duka hilo.

Duka linalouza maziwa ikiwa mfanyabiashara amekabidhi chupa ya maziwa aliyotoka kuyapim. Pia, mfanyabiashara ameweka bidhaa mbalimbali katika duka vikiwemo vitafunwa ambavyo, mteja anaweza kutumia pamoja na kinywaji cha maziwa alichotoka kununua katika duka.

Dada ambaye, yupo katika duka akipima maziwa kwa ajili ya kuwauzia wateja, ambapo wateja wapo nje ya duka wakisubiri huduma hiyo kwa dada ambae; amezingatia usafi katika duka lake na amevaa sare inayomtambulisha kwa wanunuzi hali ambayo inathibitisha ubora wa huduma yake.

Duka la mauzo ya maziwa, ambalo muuzaji amevaa koti linalomtambulisha kwa wateja kutokana na kazi yake. Pia ameweka maandishi na picha zinazomsaidia katika kujieleza kwa biashara yake, ambapo yupo nje akisubiri wateja watakao kuja kufanya manunuzi.

Moja ya duka la maziwa ambapo mfanyabiashara anatumia chujio kwa ajili ya kuchuja, akihakikisha anaondoa uchafu katika maziwa na kupelekea kinywaji kuwa safi na salama. Pia muuzaji ana uwepo wa bidhaa tofautitofauti katika duka zinazomrahisishia kujiingizia kipato.

Duka la maziwa lenye bango la maelezo na picha inayosaidia kueleza juu ya bidhaa hiyo ikiwa moja ya mteja wa jinsia ya kike anayewasili dukani kwa ajili ya kufanya manunuzi ya kinywaji hicho kwa matumizi yake binafsi .

Duka la maziwa lenye uwepo wa mteja jinsia ya kike, ambaye yupo dukani kufanya manunuzi ya maziwa kwa ajili ya matumizi yake binafsi, ikiwa duka lina matangazo mengi yanayoyowasilisha uwepo wa bidhaa hiyo ya maziwa, ambapo maandishi na picha ya ng'ombe ni sehemu ya matangazo hayo.

Duka la maziwa lililojegwa kwa ustadi na kunakishiwa kwa matangazo mbalimbali, ikiwa muuzaji yupo ndani ya duka hilo akipima maziwa kwa ajili ya kumuuzia mteja, ambae Ana uhitaji wa maziwa hayo kwa matumizi yake binafsi.

Moja ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, ambapo muuzaji yupo mlangoni akiangaza huku na kule kwaajili ya kuangalia wateja watakao kuja ili awakaribishe. Pia muuzaji ameandika maneno katika kuta yanayoelezea aina ya bidha anayouza.

Moja ya duka la maziwa, ambalo mfanyabiashara ameandika maelezo na kuchora picha zinazosaidia kueleza chanzo cha upatikanaji maziwa na matumizi sahihi kwa mtumiaji, ambapo ana vifaa mbalimbali likiwemo jiko na jokofu ambalo hutunza bidhaa isiharibike.

Mafundi seremala wa jinsia ya kiume wanaoandaa samani aina ya viti kwa ajili ya mauzo, viti ambayo hununuliwa na wanunuzi kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kijamii, ikiwa viti hutumiwa sehemu tofautitofauti kama vile ofisini, nyumbani au darasani.

Duka la mauzo lililosheheni samani mbalimbali, ikiwemo makochi na meza, ambapo mteja anajaribu ubora wa samani aina ya kochi kwa kulikalia ili aweze kujua kama linaweza kufaa kwa matumizi yake na familia yake.

Duka lenye samani za mauzo, ambapo duka lina uwepo wa meza na makochi yenye mito iliyonakishiwa kwa rangi mbalimbali ili kumvutia mteja. Pia masofa yametengenezwa kwa kitambaa laini mithili ya sufi ambacho kinaongeza uzuri wa bidhaa na kumvutia mteja.

Samani zilizo katika duka ambako kuna vitanda, makochi, meza na viti ambavyo huwa na mchango mkubwa kwa matumizi ya ofisini na nyumbani, pia samani huwa na faida mbalimbali ikiwa kupendezesha nyumba ni moja ya faida hizo.

Samani zilizopo kwenye mauzo ambazo zimenakshiwa kwa rangi mbalimbali, zinazoweza kumvutia mteja kununua kwa matumizi ya nyumbani, pia samani hizi vikiwemo vitanda zinamsaidia muuzaji kujipatia kipato na kujikwamua kiuchumi.

Wafanyabiashara hutumia njia mbalimbali katika kupangilia samani zao ili ziwavutie wateja. Ikiwa moja ya duka lenye uwepo wa samani nyingi za mauzo ambazo mfanyabiashara anaziweka kwa mpangilio mzuri utakaoweza kuwavutia wateja kuzinunua.

Samani ambazo zimewekwa katika eneo la wazi zikiwa katika mauzo ambapo inamrahisishia mteja ambaye anapita njia kujionea samani hizo za mauzo kwa urahisi hali ambayo inamsaidia mfanyabiashara kuwa na wateja wengi kutokana nakuziweka samani zake sehemu ya wazi.

Moja ya duka la samani, yenye mabango yanayotangaza biashara, zikiwemo samani mbalimbali za masofa na vitanda, ambavyo kwa asilimia kubwa hutumika katika matumizi ya nyumbani, kama vile kitanda, kwa matumizi ya kulalia, na masofa kwajili ya kupumzika.

Moja ya eneo la kutengeneza samani ambapo, mafundi wa jinsia ya kiume wapo bize wakichonga mbao kwa kutumia topasi, ili kufanya samani ionekane vizuri na inayovutia kwa mteja, hali ambayo inamfanya fundi seremala ajiingizie kipato.

Duka lililojengwa kwa ajili ya uuzaji wa samani mbalimbali za majumbani yakiwemo makochi na vitanda ambavyo, hutumika kupumzisha mwili pale unapochoka. Pia samani huingiza faida kwa muuzaji na kumfanya kuwa na maendeleo.

Moja ya duka la mauzo lenye uwepo wa samani nyingi zinazofaa kwa matumizi ya nyumbani, ikiwa kuna uwepo wa vitanda na makochi yaliyopangwa katika mpangilio mzuri, ambao husaidia kuvutia wateja kuja kufanya manunuzi.

Mwanamama ambaye ni mjasiriamali ambaye anatengeneza samani kwa ajili ya mauzo. Mkononi mwake ameshika dhana aina ya msumeno inayomrahisishia kazi yake kwa matumizi ya kukatia mbao, ili kupata mbao zinazolingana kwa kuunda samani.

Duka lenye uwepo wa samani mbalimbali za mauzo ya kiwemo makochi, na meza ambazo zina faa kwa matumizi ya nyumbani. Pia duka lina uwepo wa wateja wanao zunguka dukani humo kuangalia samani zinazo weza kuwafaa kwa ajili ya matumizi yao.

Samani za kisasa zilizopo katika mauzo zikisubiri wateja zikiwa zimehifadhiwa katika duka, ambapo kuna uwepo wa meza inayotumika kwaajili ya tv, viti vya mbao, na makochi yenye aina mbalimbali za rangi, ambapo hupendezesha na kufanya yaonekane mazuri kwa wateja.

Samani ambazo zipo ndani ya duka la mauzo zikisubiri wanunuzi ikiwa duka lina samani kama vile makochi na meza, ambazo zinafaa kwa matumizi ya nyumbani na ofisini, ambapo wafanyakazi mbalimbali ofisini hutumia aina hii ya samani kufanya shughuli zao vikiwemo vikao vya ofisini.

Duka la mauzo ya samani, lenye uwepo wa vitu tofauti tofauti vikiwemo: viti, meza, na masofa, ambayo huwa na matumizi mbalimbali kwa jamii, hususani familia zenye watu zaidi ya wawili, ambapo huwa na msaada wa kujipumzisha kwa wanafamilia.

Samani ambazo zipo katika mauzo zikisubiri wateja, ikiwa mfanyabiashara amezipanga katika moja ya eneo la wazi, ambapo samani ikiwemo viti na meza vimejengwa na kunakshiwa kwa rangi nzuri, inayosaidia kumvutia mteja kununua bidhaa hiyo.

Moja ya duka lililojikita na uuzaji wa samani mbalimbali zikiwemo: taa zilizo nakshiwa, sofa, meza na viti ambavyo, vinafaa kwa matumizi ya nyumbani au ofisini. Hivyo samani hizi huwa na faidia kwa muuzaji kujiingizia kipato na mteja kutokana na kazi mbalimbali za nyumbani.

Kitanda kinachouzwa na fundi seremala, ambacho kimetengenezwa kwa ustadi na maarifa makubwa ya fundi. Ikiwa kimewekwa moja ya eneo la wazi, ili kiweze kuonekana na wateja watakaoweza kukinunua, kwa ajili ya matumizi yao.

Moja kati ya duka ambalo linauza samani mbalimbali, vikiwemo viti na meza ambavyo ni vizuri kwa matumizi ya nyumbani ,kama vile: kula chakula na kujisomea. Pia samani hizo huwa chanzo cha mapato kwa muuzaji, na kupelekea kujikwamua kiuchumi.

Duka ambalo limesheheni samani mbalimbali za mauzo ikiwemo; makochi, makabati na meza ambazo, zinafaa kwa matumizi ya nyumbani kama vile meza kwa kusomea, na kwa kulia chakula. Hivyo; mauzo haya ya samani, huwa na faida kwa muuzaji, na kumsaidia kujikwamua kiuchumi.

Nyumba ya wageni ambayo imepambwa kwa samani mbalimbali zikiwemo: meza, makochi na vinyago vinavyoashiria utamaduni wa kimasai. Hali ambayo husaidia kuvutia wageni wanaokuja kujipumzisha katika eneo hilo.

Mfanyabiashara ambaye yupo sokoni akipanga bidhaa, katika ofisi yake iliyokua na uwepo wa nyanya nyingi, zilizotenganishwa kutokana na ubora. Mfanyabiashara anaziandaa nyanya, kwa ajili ya wanunuzi watakaokuja kununua, hali ambayo inamsaidia kujiingizia kipato na kumfanya ajikwamue kiuchumi.

Moja ya soko ambalo muuzaji amezungukwa na wateja wanaosubiri huduma, kutoka katika ofisi hiyo yenye uwepo wa bidhaa mbalimbali yakiwemo matofaa, matikiti na ndizi. Ambapo inaaminika matunda yamekua na faida na mchango mkubwa kwenye mwili wa binadamu katika kujenga afya.

Soko ambalo lina wauzaji wengi wenye bidhaa mbalimbali zinazosubiri wateja, ikiwa viazi ni moja ya bidhaa iliyoshamiri kwa wingi, ikipimwa katika vipimo mbalimbali vya ndoo na kisado. Ambavyo, husaidia kipimo maalumu kwa muuzaji.

Mwanamama ambaye yupo sokoni akipanga bidhaa zake kwa ajili ya kupata wanunuzi ambapo ofisi yake ina mchanganyiko wa bidhaa tofauti tofauti zikiwemo ndizi, nyanya, hoho na vitunguu. Pia ujumla wa vitu hivyo huwa na umuhimu mkubwa katika matumizi ya binadamu kwa ajili ya kupata mlo utakao ondoa njaa.

Soko ambalo linamchanganyiko wa bidhaa mbalimbali za nyumbani kwa ajili ya kula, ikiwa kuna bidhaa kama viazi, ndizi, nyanya na mbogamboga za majani ambapo mfanyabiashara akikabidhi moja ya bidhaa za mbogamboga iliyonunuliwa na mteja, ambapo bidhaa hii imekuwa na faida ya kuongeza damu mwilini.

Soko ambalo limekuwa likijihusisha na uuzaji wa bidhaa zenye muonekano wa kizamani, au vitu vya kitamaduni, ambapo kuna uwepo wa bidhaa mbalimbali vikiwemo vikapu vilivyotengenezwa kwa kutumia ukindu na nguo zenye muonekano wa kitamaduni, ambazo muda mwingine hutumika kama kivutio cha utalii unaoingiza fedha za kigeni.

Soko maalum limesheheni bidhaa mbalimbali kama vile maembe, ndizi na karoti ambapo mnunuzi anaangalia bidhaa inayomfaa kwa matumizi yake binafsi ikiwemo kula au kutengeneza sharubati kwa kunywa na kuuza kwa watu wengine.

Wakina mama ambao wapo katika soko wakiuza bidhaa tofautitofauti, zikiwemo nyanya na pilipili, ambapo wanasubiri wateja kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kununua bidhaa hizo. Hali ambayo inawasaidia wakina mama wajasiriamali kujipatia kipato kinachowapelekea kuwa na maendeleo.

Moja ya soko linalojishughulisha na uuzaji wa vitu vya kitamaduni na kitalii, ambavyo huwa na tija kwa mfanyabiashara na kwa taifa katika sekta ya utalii, ambapo husaidia kuingiza kipato na kuleta maendeleo kwa mfanyabiashara na kwa taifa kiujumla.

Mfanyabiashara aliyekuwa sokoni akipanga bidhaa zake vizuri, ili kuziandaa kwa ajili ya kupata wanunuzi watakaokuja kununua bidhaa hizo za matunda, zikiwemo; ndizi na maembe, ambapo inaaminika matunda ni afya kwa mwanadamu na huongeza vitamini mwilini.

Moja ya soko lenye uwepo wa jinsia tofauti tofauti, wakiwemo wakina kaka na kinadada, waliokuja kununua vitu mbalimbali zikiwemo, nguo za thamani, ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya mitoko, na safari mbalimbali ambapo, nguo hizo husaidia kuonyesha umaridadi, na unadhifu.

Muuzaji wa jinsia ya kike aliyezungukwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo; nyanya, vitunguu na makabichi, ikiwa anasubiri wateja watakaokuja kununua bidhaa hizo ambazo huwa na faida mbalimbali mwilini, ikiwa kuongeza vitamini ni moja ya faida hizo.

Moja ya soko lililosheheni wafanya biashara wa kike, ikiwa soko lina uwepo wa bidhaa mbalimbali zilizotandazwa chini katika viroba ambapo kuna uwepo wa bidhaa kama vile mahindi, maboga, vitunguu na ndizi, ambazo hununuliwa na wanunuzi kwaajili ya kupata mlo.

Soko lenye uwepo wa aina mbalimbali za matunda, yakiwemo maembe na mapapai; yaliyotenganishwa na mfanyabiashara ili kuonyesha utofauti wa bidhaa. Ambapo mfanyabiashara ameweka vibango vidogovidogo vinavyosaidia kuonyesha utofauti wa gharama.

Moja ya soko ambalo limesheeni matunda mbali mbali ambayo mfanyabiashara ameyapanga katika mpangilio mzuri wa kuvutia wateja. Soko lina uwepo wa matunda tofautitofauti ikiwemo machungwa, matofaa na mapapai, ambayo yana faida katika mwili wa binadamu kwa kuongeza afya.

Soko ambalo wafanyabiashara wamepanga bidhaa mbalimbali za matunda yakiwemo maembe, matikiti, maparachichi na ndizi. Ambapo wanasubiri wateja wataokuja kununua bidhaa sokoni hali ambayo hua na faida kwa mfanyabiahara na kumfanya aweze kujikimu kimaisha.

Mfanyabiashara wa sokoni mwenye jinsia ya kike akiwa anamhudumia mnunuzi kwa kumpatia bidhaa anazohitaji ambapo muuzaji ana uwepo wa bidhaa mbalimbali katika ofisi yake zikiwemo nyanya, mayai, hoho na mboga mboga za majani ambazo hutumiwa kwa kuongeza vitamini mwilini.

Aina ya soko ambalo muuzaji amejikita katika uuzaji wa vifaa vya umeme hususani taa mbalimbali za urembo na zenye rangi mbalimbali ambazo zinamvutia mtumiaji kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Wafanyabiashara ambao wapo sokoni wakiwa na bidhaa tofauti tofauti za mauzo, zikiwemo; nyanya, hoho, karoti na maharage, ambapo wanangoja ujio wa wateja watakaokuja kununua bidhaa kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani, ikiwemo kupika kwa ajili ya kula.

Muuzaji ambaye, anasoma gazeti huku akisubiri wateja, katika soko lililosheheni vitu mbalimbali zikiwemo ndizi, nyanya, na kadhalika, pia muuzaji, hufaidika na bidhaa zake kwa kupata kipato, kutokana na wanunuzi wanaokuja kununua katika soko hilo.

Soko ambalo mfanyabiashara ameweka bidhaa mbalimbali ili kutanua wigo wa mauzo ambapo mfanyabiashara ameweka bidhaa, kama; vitungu swaumu, ubuyu na mafuta ya kupikia, hali ambayo humsaidia kufanya mauzo makubwa kutokana na wingi wa bidhaa.

Wakinamama ambao wamefika sokoni ili kujipatia mahitaji muhimu ya kupikia zikiwemo nyanya, hoho na karoti. Wakijadiliana katika kuchagua bidhaa inayofaa katika moja ya eneo linalopatikana katika soko hilo.

Soko lenye uwepo wa watu wa jinsia tofauti, waliofika sokoni hapo kufanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali ambazo, zinapatikana sokoni humo, ikiwa mikoba ni moja ya bidhaa inayopatikana sokoni hapo ambapo, watu wa jinsia ya kike wamefika sokoni hapo kuinunua bidhaa hio.

Mfanyabiashara akiwa amezungukwa na bidhaa tofauti tofauti, akiwa anasubiri wanunuzi ili aweze kujiingizia kipato. Pia mfanyabiashara ana bidhaa kama; nyanya, mbogamboga za majani na hoho, ambazo hutumiwa kama chakula ili kuondoa njaa.

Soko ambalo lina wajasiriamali waliopanga bidhaa zao za matunda kwa mpangilio, zikisubiri wateja watakaokuja kununua, pia soko lina uwepo wa bidhaa kama mapapai, matikiti na tufaa ambapo bidhaa hizi zimekuwa na faida na mchango mkubwa katika afya ya binadamu.

Soko ambalo moja ya mama mjasiriamali, aliezungukwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo nyanya, njegere, maharage, na pilipili, akisubiri wateja ambapo, yupo karibu na wajasiriamali wenzake ambao wanasaidiana mambo madogo madogo katika soko.

Soko ambalo, muuzaji amezungukwa na uwepo wa bidhaa tofauti tofauti, akisubiri wateja watakaokuja kununua katika ofisi yake, yenye uwepo wa bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu maji, na nyanya , zinazoweza kutumika kwa matumizi ya nyumbani kama viungo, kwaajili ya chakula.

Idadi kubwa ya watu ndani ya soko lenye bidhaa bora na nzuri zikiwemo pochi ambazo zinafaa kwa matumizi ya kina dada na kina mama, zitokanazo na uwekezaji wa wafanyabiashara katika soko hilo ambapo wafanyabiashara hao hujiingizia kipato kutokana na biashara hizo.

Moja ya soko ambalo lina mchanganyiko wa jinsia mbalimbali, wakiwa wamekuja kwa ajili ya kufanya manunuzi, hususani wakina mama ambao wapo kwa ajili ya kununua bidhaa mbalimbali ikiwemo mikoba na viatu vya kike, ambavyo wanaweza kutumia kwa matumizi mbalimbali.

Moja ya mteja alietoa fedha benki kupitia simu akihakiki kupitia ujumbe wa muhamala uliokuja katika simu yake aina ya nokia unaodhibitisha kufanyika kwa mwamala huo wa kutoa fedha kutoka benki kwa njia ya simu .

Mteja ambaye, yupo katika eneo linalojishughulisha na maswala ya kifedha, ambapo kuna mabango yanayothibitisha huduma hiyo; ikiwa M-pesa ni moja ya mabango yanayopatikana katika eneo hilo. Mteja anafanya muamala kwa ajili ya kutoa kiasi cha fedha katika simu yake.

Duka linalojishughulisha na mauzo ya nguo hususani za kiume, ikiwa mfanyabiashara amezipanga nguo zake vizuri hali ambayo husaidia kushawishi wateja kununua nguo hizo kwaajili ya matumizi yao, ikiwa kuonyesha umaridadi na unadhifu wa mtu ni moja ya matumizi ya nguo hizo.

Moja ya duka ambalo limejikita katika uuzaji wa nguo hususani za kiume ambapo watu hufika kwa ajili ya kufanya manunuzi, ambayo husaidia kuwa na muonekano nadhifu utakanao na upya nguo hizo, pia husaidia muuzaji kujiingizia faida kupitia wateja wanaokuja kufanya manunuzi.

Duka la manunuzi lililosheheni bidhaa mbalimbali, ikiwa mavazi ni moja ya bidhaa iliyotaradadi katika duka, ambapo watu hufika dukani kwa ajili ya kufanya manunuzi, hali ambayo huleta faida kwa mfanyabiashara, na kumfanya ajikwamue kiuchumi.

Duka la manunuzi, linalojishughulisha na uuzaji wa mavazi, ikiwa duka lina uwepo wa mashati, fulana, suruali na viatu, ambapo wateja hufika dukani hapo kwa ajili ya kujua bei ya mavazi hayo ili waweze kufanya manunuzi.

Duka la manunuzi ambalo linajishughulisha na uuzaji wa nguo, zikiwemo nguo za watoto ambapo kuna mashati na makoti, ambayo yanaweza kutumika kwa kujikinga katika kipindi cha msimu wa baridi, hali ambayo huwaacha wakiwa salama na kutodhurika na athari za kipindi hicho.

Moja ya duka la manunuzi ambalo limejikita katika uuzaji nguo, hususani za watoto. Pia, duka limelembwa na taa zenye rangi mbalimbali na aina mbalimbali za urembo katika kuta, hali ambayo inathibitisha ubora wa duka na kusaidia kuvutia wateja.

Duka la manunuzi linalo jishughulisha na uuzaji wa suruali na mashati, ambayo yamepangwa katika kabati kwa ustadi yakisubiri wateja, mengine yakiwa yamekunjwa na kuwekwa katika vifungashio, ambapo muuzaji amezingatia usafi wa bidhaa hali ambayo inavutia wateja.

Duka ambalo linajishughulisha na uuzaji wa nguo hususani za kiume; nguo aina ya suti ambazo zimekuwa na watumiaji wengi, ambapo inaaminika uvaaji wa aina hii ya nguo husaidia kuonyesha, unadhifu, umardadi na kutumika kama vazi la heshima katika sehemu mbalimbali.

Duka la manunuzi lenye nguo za thamani na za gharama, nguo ambazo huonyesha unadhifu na umaridadi. Nguo zijulikanazo kama suti, zilizotundikwa kwa mpangilio ndani ya duka, zikisubiri wateja waje kununua na kuingiza kipato kwa mfanyabiashara.

Duka la mauzo lililopendezeshwa kwa rangi, taa, na samani mbalimbali za kuwekea nguo kwaajili ya wateja, hali ambayo husaidia kumvutia mteja kuja kufanya manunuzi ya nguo, na kupelekea mfanyabiashara kujiingizia kipato.

Duka la mauzo ambalo linajishughulisha na uuzaji wa nguo hususan za kiume, ikiwa mfanyabiashara ametumia midoli kama majaribio yanayomsaidia mteja kujua kama nguo hiyo inaweza kufaa katika mwili wake.

Moja ya duka la manunuzi linalojishughulisha na vitu vya kinadada, vikiwemo vipochi ambavyo hutumika kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile fedha. Pia duka lina uwepo wa bangili, ambazo hutumika kama mapambo na kupendezesha mwili, hali ambayo inaonyesha umardadi.

Moja ya duka la mauzo, ikiwa mtu mwenye jinsia ya kike aliyetoka kuchagua bidhaa ya nanasi katika duka hilo akiwa anafanya malipo kwa njia ya kisasa ya kielektroniki, njia ambayo husaidia kupunguza msongamano wa wateja katika duka.

Soko la manunuzi ambalo linajishughulisha na uuzaji wa aina mbalimbali za viatu; vikiwemo vya kike na vya kiume, vilivyowekwa nakshi mbalimbali zinazoonyesha umaridadi kwa mvaaji. Pia duka linapendezeshwa na uwepo wa bidhaa nyingi, hali ambayo humpa mteja uhuru wa kutokuwa na chaguo moja la kuchagua kiatu.

Moja ya duka lililo jikita katika mauzo ya bidhaa mbalimbali hususani ni viatu vya jinsia tofauti tofauti vilivyo pangwa vikisubiri wateja, pia bidhaa hii ya viatu imekua na watumiaji wengi ikiaminika kua viatu vimekua na msaada na mchango mkubwa katika kusaidia miguu isiweze kuzurika.

Soko ambalo lina mjumuisho wa bidhaa mbalimbali za mboga mboga na matunda, zikiwemo nyanya, karoti, na ndizi. Bidhaa ambazo, zimewekwa kwaajili ya mauzo ambayo husaidia kipato kwa muuzaji katika soko, na kupelekea kuwa na maendeleo yanayomsaidia kujikwamua kiuchumi.